Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo au za mimea, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika chupa za plastiki, na kupangwa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu, kila moja likiwa limeandikwa ujazo pamoja na idadi ya dawa hizo.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa na paka. Ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo lililotengenezwa kwa kutumia plastiki na kufungwa, ili isiweze kumwagika.

Wateja wakiwa wamesimama ndani ya duka linalotoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo ya plastiki na kuwekwa juu ya meza.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea zinazotumika katika mashamba, ambazo hufanya udongo kua na rutuba zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na kupangiliwa kwa kupandiana.

Vijana watatu, wakiwa wameshika bidhaa za pembejeo za kilimo, ambazo zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na dumu, nyuma kukiwa na bango linaloonyesha jina la kampuni iliyotengenezwa bidhaa hizo.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kuua vijidudu kama vile kupe, ambao huishi katika manyoya au ngozi za mifugo kama ng'ombe, mbuzi na kondoo zikiwa zimehifadhiwa vizuri, katika chupa ndogo ya plastiki.

Dawa ya kimiminika ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo; ambayo imehifadhiwa katika chupa ndogo iliyofungwa vizuri ili isimwagike. Pembeni kukiwa na boksi ambalo lina maandishi yanayoandikwa jina la dawa hiyo na namna ya kutumia.

Pembejeo za kilimo mbazo ni mbolea zinazotumika kuwekwa katika mazao ya viazi pamoja na vitunguu, zikiwa za ujazo tofauti tofauti ikianzia na kilo kumi, kilo ishirini na tano na kilo hamsini ambazo zimehifadhiwa kwenye vifurushi.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa katika makopo madogo yakiwa na vibandiko vinavyoonyesha matumizi ya dawa hizo zikiwa zimepangiliwa katika rafu za mbao.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa katika chupa za plastiki, pamoja na maboksi ambayo yana vibandiko vilivyo na matumizi, na vimepangwa katika rafu za mbao zilizopo ndani ya duka.

Dawa ya mifugo inayotumika maalumu kwa kuku ikiwa na virutubisho vinavyowasaidia kuku kukua kwa haraka ikiwa imehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki.

Dawa ya kiminika inayotumika maalumu kwa paka na mbwa, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo, pembeni kukiwa na boksi ambalo linatumika kuhifadhia chupa hiyo, likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kuitumia.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa karatadi ngumu, likiwa na jina la dawa pamoja na namna ya kutumia imeandikwa katika boksi hilo.

Duka dogo ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa kwenye chupa zingine zikiwa kwenye paketi za plastiki. kila moja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Duka dogo ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo, zingine zikiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa plastiki na kupangwa katika rafu za mbao zilizopo ndani ya duka hilo.

Duka ya mifugo maalum inayotumika kwa ng’ombe, iliyopo katika mfumo wa kimiminikika na imehifadhiwa vizuri katika chupa. Iliyofungwa na kukazwa ilia isimwagike, ikiwa na kikaratasi chenye maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo na namna ya kutumia.

Wakulima wawlii wa kike wakiwa katika shamba, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji wa mboga za majani wakizihifadhi katika makreti, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la vitunguu ambavyo vimelimwa katika shamba kubwa kwa ajili ya biashara vikiwa vimevunwa na kung'olewa majani ambayo huota kwenye vitunguu hivyo, kisha kupangwa katika vifurushi vidogo, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la viazi, kwa kuvichimbua chini kwenye ardhi na kuvipanga katika kundi kubwa, ambavyo viko tayari kwa ajili kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Zao la vitunguu ambavyo vimelimwa kwa ajili ya biashara vikiwa vimestawi vizuri vikichipua miche mirefu ya rangi ya kijani kumaanisha kuwa vipo tayari kwa kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi vitamu, wakiwa katika shughuli ya kuvivuna kwa kuvichimbua chini na kuvihifadhi kwenye makreti ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la watu wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi chini wakifanya uchambuzi wa mbegu la zao la kahawa. Wakichagua zile nzuri na kuziweka katika ndoo pamoja na mifuko, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la mihogo ambayo imevunwa kutoka mashambani na kuhifadhiwa katika magunia marefu, ikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwaajili ya kufanyiwa biashara ya kuuzwa.

Mazao ya biashara yaliyopandwa katika shamba kubwa kwa mpangilio wa mistari mirefu, ikiwa mazao hayo ni mahindi pamoja na matikiti maji ambayo yamekwisha komaa vizuri tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wa jinsia na rika tofauti ,wakiwa wamekusanyika katika eneo moja wakichambua mbegu za zao la kahawa, na kuhifadhi katika magunia, ili kupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la vitunguu vilivovunwa kutoka mashambani vikimwagwa katika eneo lenye uwazi na kusambazwa, ili viweze kupata mwanga wa jua na kukauka. Kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la nyanya ambazo zimestawi kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, akiwa anakagua nyanya hizo kama zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Kijana wa kike aliyevaa kofia kichwani akiwa katika shughuli ya uvunaji wa zao la nanasi, ambazo zimeshatolewa kutoka mashambani na kupakizwa kwenye gari tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa katika kiwanda kidogo wakifanya shughuli ya uandaaji wa zao la mananasi, kwa kuyatoa katika makreti na kupangilia katika maboksi maalumu kwa ajili ya kupelekwa sehemu za mauzo.

Kijana wa kiume aliyevaa mavazi ya bluu, akiwa amechuchumaa katika shamba, akiwa anachimba shimo na kupanda mgomba mdogo, ambao hukua na kutoa zao la ndizi kwa ajili ya biashara.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi akiwa anafanya shughuli ya uvunaji wa zao ilo kwa kuvichimbua chini, na kuvipanga katika makundi ili kuzipeleka masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shughuli za uvunaji wa zao la ndizi ambazo zipo katika mikungu mikubwa, wakiipakia kwenye gari ili kusafirishwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mdada akiwa amechuchumaa katika shamba ambalo limepandwa viazi, vikiwa vimevunwa na kukusanywa kwa makundi, zikiwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkono wa kiume ukiwa umeshika zao la matango ambayo yamestawi vizuri, kutoka katika mimea mirefu yakiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa zao la pilipili kwa ajili ya biashara zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani pilipili hizo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa zimestawi kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, chini kukiwa na mabomba marefu ambayo yametobolewa matundu madogo yanayodondosha matone kwenye udongo au ardhi.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mkusanyiko wa watu pamoja na sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa kutumia mabati pamoja na vyuma, ambapo zao la mahindi huning'inizwa sehemu hizo ili kuuzwa kwa watu mbalimbali.

Shamba kubwa lililopandwa migomba mirefu ambayo inazaa mikungu mikubwa yenye ndizi ambazo zimekomaa na zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limeoteshwa migomba mingi mirefu, ambayo imetoa mikungu mikubwa yenye ndizi zilizo komaa, ambazo zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba llililopandwa zao la mahindi akiwa anakwanyua mahindi hayo kutoka kwenye mimea na kuhifadhi katika ndoo, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba ambalo limepandwa zao aina ya mananasi kwa ajili ya biashara, yakiwa yamevunwa na kupangiliwa kwenye maktreti ya rangi ya bluu ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la tikiti maji kwa ajili ya biashara, akiwa ameshika kipande cha tunda hilo kilichokatwa ndani kikionekana kimeiva tayari kwa kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba lenye miti mingi ya zao la kahawa, wakiwa wanachuma mbegu zake na kuzichambua vizuri na kuziweka katika magunia ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kike alievaa fulana ya rangi nyekundu na suruali nyeusi, akiwa ameketi akizingirwa na makundi au mafungu ya nyanya za rangi nyekundu zilizoiva, ambazo zinauzwa.

Mkulima wa kike akiwa katika shamba lililopandwa miti mingi ya mikahawa kwa ajili ya biashara, akiwa makini katika kuchuma mbegu la zao hilo, ambalo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika shamba ambalo limevunwa zao la mahindi, yakipakiwa katika magunia marefu, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkusanyiko wa migomba mirefu kwa mifupi, ambayo ipo pembezoni mwa ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani. Migomba hiyo utoa zao la ndizi ambalo inakuwa kutoka kwenye mikungu, na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya ambazo zimestawi kutoka katika miche mirefu iliyofungwa kwenye fito za miti, ikiwa zimeiva au zipo tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba wakifanya shughuli za uvunaji wa zao la vitunguu wakivichimbua kutoka chini na kuvipakiza katika gari kubwa ili kupelekwa katika masoko kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la pilipili, ambazo amezivuna na kuziweka katika toroli, zikiwa za rangi ya nyekundu, njano na kijani, ambazo hupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, wakiwa wanayavuna kwa kuyakwanyuwa kutoka katika miche, wakimenya na kukusanya sehemu moja ili yapigwe na jua na kuwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa zao la nyanya ambazo zimeiva kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, iliyopandwa kwenye vifurushi vidogo vya plastiki kila mmoja ukiwa na bomba jembamba linaloleta maji katika mizizi ya miche hiyo. Mazao hayo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la watu wa jinsia na rika tofauti wakiwa wanachambua mbegu la zao la kahawa, na kuzihifadhi vizuri ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika shamba lililopandwa zao la mananasi kwa ajili ya biashara, akiwa amebeba mananasi mawili, akiyakagua kama yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa chini ya mti wenye kivuli kizuri wakifanya shughuli za upakizaji wa zao la nyanya katika maboksi makubwa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ili kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wa kike na wa kiume wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kukwanyuwa mahindi hayo kutoka kwenye mimea, wakiyamenya na kupanga katika vikapu vikubwa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Migomba mirefu na mifupi iliyojikusanya sehemu moja, ikiwa pembezoni mwa barabara ndogo na ndani ya uzio uliotengenezwa kwa ukuta. Migomba hiyo hutoa mikungu ya ndizi ambayo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba lililooteshwa zao la nyanya, ambazo zimekwisha chumwa toka kwenye mimea na kukusanywa mahali pamoja chini, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ukulima wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa zinastawi kutoka katika miche ya rangi ya kijani ambayo inashikiliwa na fito refu za miti; Nyanya hizo zikiwa tayari kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika bustani ndogo wakiwa wamechuchumaa, wakifanya shughuli ya upandaji wa mbegu. Kwa kutumia mikono wakichimba mashimo madogo, na kufukia mbegu hizo.

Wakulima wawili wakike wakiwa katika bustani iliyopandwa mazao mbalimbali zikiwemo mboga za majani zinazostawi katika vifurushi vidogo vyenye udongo wenye rutuba vikiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa wavu.

Wakulima wawili wakiwa wamechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la nyanya, wakiwa wanakagua nyanya hizo ambazo zimestawi kwenye miche mirefu kama zipo tayari kwa ajili ya mavuno.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba dogo lililopandwa mazao mbele ya nyumba au makazi ya watu wakiwa wanakagua mazao hayo kama yapo tayari kwa ajili ya uvunaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kwa ajili ya uvunaji wa mazao, au kwa ajili yakukata nyasi refu ambazo zipo katika mashamba, ikiwa ni hatua za kwanza za uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kilimo.

Mashine ya kisasa itwayo trekta Ina matairi makubwa ya nyuma na mbele madogo , ikiwa inavuta vyuma vizito vilivyofungwa nyuma ambavyo vinazunguka vikikata nyasi refu zilizopo mashambani ili kuaanda shamba hilo kwaajili ya upandaji wa mazao .

Mashine ya kisasa ambayo ni trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali ambayo yanatifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono, ikiwa ina injini inayozungusha vyuma vikali, ambavyo hutifua ardhi au udongo, ikiwa inatumika kama mbadala wa jembe la mkononi kwa ajili ya kulimia.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma mapana, ambayo inavuta vyuma vizito vyenye mapangaa yenye ncha kali yanalotifua ardhi au udongo ili kurahisisha upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono, ambayo inatumia injini inayo zungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavo tifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ambayo inatumika kwa ajili ya kulima mbadala na jembe la mkononi, ikiwa inafungwa vyuma vizito kwa nyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye mataili mapana, ambayo imefungwa chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo hutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ya nyuma na mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito kwa nyuma kilichofungwa mapanga makali yanayozunguka na kukata nyasi ndefu zilizopo katika mashamba, ikiwa ni hatua za kwanza za uandalizi wa mashamba kwa ajili ya kilimo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye chuma kikubwa ambacho kina mapanga makali yanayokata nyasi refu zilizopo katika mashamba, ikiwa inatumika kwajili ya uvunaji au kwajili ya uandaaji wa mashamba.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa nyuma na ya mbele madogo, ikiwa inaendeshwa na dereva ikivuta chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga makali ambayo hutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mazao yakiwa yemepandwa katika eneo kubwa lililo na uwazi pamoja na mitambo ambayo inayo jiendesha yenyewe inayotumika kumwaga maji au dawa katika mazao hayo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kilicho na mapanga ya ncha kali yanalotifua ardhi au udongo ili kurahisisha upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa yenye matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga, ambayo yanatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo husukumwa kwa mikono inayotumika katika ulimaji wa shamba, kwakua ina injini inayozungusha chuma chenye ncha kali kinachotifua ardhi au udongo.

Mashine ya kisasa ambayo imepakwa rangi nyekundu, ikiwa ina vyuma vyenye ncha kali kwa chini, avyo huzunguka na kukata nyasi ndefu zilizopo mashambani, ikisaidia wakati wa uvunaji au wakati wa kuandaa mashamba, kwa ajili ya kupandwa mazao.

Mashine za kisasa ambazo zinajiendesha zenyewe zinazofanya kazi ya kukagua au kuangalia mienendo ya ukuaji wa mimea, ikiwa inapita katika barabara maalumu iliyotengenezwa kati ya mimea na kubeba vifaa mbalimbali au mazao.

Mashine ya kisasa yenye matairi mapana ya nyuma na mbele madogo, ikiwa inavuta vyuma vizito vilivyo na mapanga makali yanayokata nyasi refu zilizopo katika mashamba ikiwa ni hatua za uandaaji wa mashamba, kwa ajili ya kilimo au uvunaji wa mazao.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono, yenye injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika mabwawa makubwa yaliyo chimbwa na maji masafi kuweka ambapo yamefunikwa kwa kutumia wavu, ili kuwalinda samaki wasiliwe na ndege.

Ufugaji wa samaki wadogo wenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na dhahabu kwa ajili ya mapambo, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyo katika tanki dogo lililotengenezwa kwa kutumia kioo, kukiwa na mapambo ya mimea ndani yake pamoja na mwanga hutokanao na taa iliyofungwa juu.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika bwawa kubwa lililo na maji mengi na safi wakiwa wanavuliwa na wavu ambao una matundu madogo yanayosababisha samaki hao washindwe kutoka.

Ufugaji wa samaki ambao unafanyika katika visima, vilivyojazwa maji masafi na kutenganishwa katika makundi makundi ambayo yana samaki wa aina moja.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika visima vikubwa ambavyo vimejazwa maji masafi na kutenganishwa katika makundi makundi, ambapo hukaa samaki wa aina moja.

Samaki wa kufugwa wenye rangi ya dhahabu kwa ajili ya mapambo wakiwa ndani ya maji masafi ambayo yapo katika tanki lililotengenezwa kwa kutumia kioo, likiwa na mwanga unaonekana kutokana na taa zilizofungwa juu.

Ufugaji wa samaki aina mbalimbali ambao unafanyika katika visima vilivyotengwa kwa makundi ya samaki wa aina moja na kutenganishwa kwa kutumia wavu katikati.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika katika sehemu kubwa iliyo na uwazi, ambayo imechimbwa na kuwekwa maji masafi, juu kukiwa na wavu ambao unawalinda samaki hao wasiweze kuliwa na ndege.

Bidhaa za vyakula mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika makapu madogo kwa ajili ya kuuzwa mfano ni karanga, maharage ya aina mbalimbali pamoja na mahindi.

Bidhaa mbalimbali za chakula ambazo zimehifadhiwa katika magunia marefu, kwa ajili ya kuuzwa, kama vile: maharage, mahindi, mtama, ulezi, alizeti na kadhalika.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofunga, pia kuna maporomoko ya maji yanayotoka sehemu za juu kushuka sehemu za chini na kutengeneza dimbwi kutokana na mmomonyoko wa udongo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika sehemu ambayo pana miche ya miti midogo iliyopandwa katika vikaratasi vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia miche hiyo ya miti kukua na kupangiliwa katika kundi la aina moja.

Vijana wanne wakiwa katika sehemu ambayo kumepandwa miche ya miti midogo katika makaratasi ya plastiki yaliyo na udongo wenye unyevu unyevu na rutuba, ambao inasaidia miche hiyo kukua wakiwa wanaikagua, huku mmoja akiwa anaandika katika daftari alilolishikilia.

Vijana wachache wakiwa katika bustani iliyopandwa miche midogo ya miti katika mifuko ya plastiki ambayo ina udongo wenye unyevu unyevu na rutuba; zinazosaidia miti hiyo kukua na kupangwa katika makundi ya miti ya aina moja.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu, pamoja mwamba mkubwa wenye pango chini yake ambapo limetengenezwa daraja kwa kutumia mbao.

Mazingira mazuri ya msituni kukiwa na nyasi ndefu na miti mirefu ya rangi ya kijani, na pia kuna dimbwi ambalo lina maji yaliyotuama na mimea au nyasi zimeanza kuota kutoka kwenye maji hayo.

Mazingira ya misutuni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivofunga, pembezoni kukiwa na barabara ya vumbi ambapo kumechorwa mstari mweupe wenye mshale mbele, unaoonyesha kukata kona na kupita njia hiyo nyembamba.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani zinazostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa mazao ambayo yanastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo ndani yake kuna maji yaliyo na dawa na virutubisho muhimu vinayosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mazao ambayo yanastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba yaliyosimamishwa, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani ambazo zinaota au kuchepua kutoka katika matundu madogo, ambapo ndani yake mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa mazao pasipo kutumia udongo bali, mimea uchomoza katika matundu madogo ya mfuniko, ambayo mizizi undumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji mdogo ambapo mazao huchomoza katika matundu ya mabomba ya rangi nyeupe, ambayo yapata maji kutoka katika ndoo iliyopo chini, maji hayo yanadawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mazao yakiwa yanachomoza kutoka katika matundu madogo ya bomba kubwa, ambalo ndani yake lina maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao ayo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali miche huchomoza katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani unaofanyika katika karai dogo, chini kukiwa na ndoo inayoleta maji kwenye karai hilo, maji hayo yana virutubisho vjnavyosaidi mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa mboga za majani, ambazo zinachipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavosaidia katika ukuaji wa mboga hizo .

Upandaji wa mboga za majani zinazochipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa mazao yanayostawi kupitia matundu madogo ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyo saidia mimea hiyo kukuwa kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe. Ndani yake kukiwa na maji yenye dawa, virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa mboga za majani ambazo zinachipua katika matundu ya bomba refu la rangi nyeupe, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi kupitia katika matundu ya mifuniko, chini kukiwa na mizizi inayodumbukizwa kwenye maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinachipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ndani yake yakiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinachipua katika matundu ya mabomba marefu, ndani yake yakiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika matundu ya madogo ya mfuniko, ambao kwa chini una mizizi inayodumbukizwa katika ndoo yenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mizizi ya mazao hudumbukizwa kwenye maji, ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka zaidi.

Zao la vitunguu ambavyo vimekwishavunwa kutoka mashambani, vikiwa vimepangwa katika kundi kubwa ambavyo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa maandalizi mbalimbali kisha kurudishwa masokoni kuuzwa.

Sehemu maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya ulimaji wa mazao ambayo imefunikwa kwa kutumia vitambaa vyeupe na mazao yamefungwa kamba ili kukua kwa kusimama. Mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumiwa na watu.

Ulimaji wa mazao yaliyostawi katika mpangilio wa mistari iliyonyooka katika eneo lenye uwazi mkubwa uliozungushwa uzio wa vitambaa vyeupe, ambavyo hudhibiti mwanga wa jua na wanyama au wadudu wasiharibu mazao hayo yanayopelekwa viwandani ili kuchakatwa, na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Kundi la kuku wengi wa kufugwa walioko ndani ya chumba, kukiwa na vyombo maalumu vilivyo ning’inizwa kwa ajili ya marisho ya chakula pamoja na maji, kuku hao hupelekwa viwandani kuchinjwa na nyama yao kusafishwa nyingine husagwa na kuhifadhiwa vizuri ili kupelekwa katika maduka makubwa kuuzwa.

Ufugaji wa nguruwe ambao wamehifadhiwa katika mazizi makubwa yaliyo tengenezwa kwa kutumia chuma, nguruwe hao hupelekwa viwandani kuchinjwa na nyama yao kusafishwa vizuri, kupimwa na kuhifadhiwa katika paketi ndogondogo ambazo hupelekwa kuuzwa kwenye maduka makubwa au masokoni.

Ulimaji wa zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri zikining'inia kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, nyanya hizo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa zingine ambazo zinafaa kutumika na watu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, yenye matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali yanayotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ufugaji wa kuku wa kisasa ambao wapo ndani ya banda kubwa lenye mwanga wa kutosha utokao na taa zilizofungwa juu ,kuku hao hupelekwa katika viwanda kuchinjwa na nyama yao kuandaliwa vizuri au kusagwa na kuhifadhiwa katika paketi ili kupelekwa katika maduka makubwa kwa ajili ya kuuza.

Mashine ya kisasa ambayo imefungwa chuma kizito kilicho na mapanga yanayozunguka yakiwa yanafanya zoezi la uvunaji wa zao la ngano kwa kukata vichwa vya ngano, na kuvihifadhi vizuri kisha kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza unga ambao unatumika kupikia vitu mbalimbali.

Ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi kubwa lillilotengenezwa kwa kutumia mbao, ng'ombe hao hupelekwa viwandani ili kuchijwa na nyama yao kufungashwa vizuri au husagwa na kuhifadhiwa ili kupelekwa katika maduka makubwa kwaajili ya kuuzwa.

Ufugaji wa kuku wa kisasa wa rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda kubwa ambapo kuna vyombo vimening'inizwa kwa ajili ya malisho ya chakula na maji, kuku hao hupelekwa viwandani ili kuchinjwa na nyama yao kuandaliwa vizuri kupimwa kusafishwa, ili kupelekwa katika maduka au masoko kuuzwa.

Mazao yaliyopandwa katika eneo lililotengenezwa maalumu na kufunikwa kwa kutumia vitambaa vyeupe ili kudhibiti mwanga wa jua na wadudu au wanyama ambao huaribu mimea hiyo, ambapo hupelekwa viwandani kwaajili ya kuchakatwa na kubadilisha kuwa bidhaa inayofaa kutumia na watu.

Wafanyakazi wa rika na jinsia tofauti wakiwa na wamevaa sare za rangi ya kijani. Wakifanya shughuli za ufungaji na uandaaji wa maua yenye rangi na aina tofauti tofauti, wakiwemo ndani ya kiwanda kikubwa.

Kilimo cha mboga za majani ambazo zimepandwa kwa mpangilio wa mistari ulionyooka, zikiwa tayari kwa kupelekwa viwandani kuchakatwa na kuhifadhiwa vizuri, ili ziweze kutumika.

Ufugaji wa ng'ombe ambao wapo katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama yao kusafishwa vizuri nyingine husagwa na kuhifadhiwa katika pakiti ili kupelekwa kuuzwa katika maduka makubwa au masokoni.

Vijana wawili waliovaa mavazi yanayofanana ambayo nimakoti marefu ya rangi ya kijani, wakiwa katika kiwanda ambacho kinafanya maandalizi ya upakiaji wa zao la maparachichi katika maboksi ilikusafirishwa na kupelekwa madukani au masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa ndani ya zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama yao husafishwa na kuandaliwa vizuri, zingine zikisagwa na kuhifadhiwa vizuri ili kupelekwa katika maduka makubwa au sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa mboga za majani aina ya kabichi ambazo zimepandwa katika shamba kubwa kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, mboga hizo hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuandaliwa vizuri ili kuwa tayari kwa kutumika kwa watu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ambayo inafanya zoezi la upaliliaji wa mazao katika mashamba, likiwa na chuma kilichofungwa mbele ambacho kinatifua ardhi au kukata nyasi ambazo hazihitajiki katika mashamba, na kuacha mazao yakiwa salama katika mpangilio wa mistari mirefu.

Zao la kabichi, ambazo zimepandwa katika shamba kubwa kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, ambazo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kusindikwa au kuchakatwa na kuwa bora kwa ajili ya kutumiwa na watu.

Ulimaji wa zao la mananasi ambayo yamestawi vizuri yakiwa shambani, mananasi hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuandaliwa vizuri au kuchakatwa kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazofaa kutumika kama vile juisi.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba lenye mazao yaliyostawi vizuri, wakiwa wanachuma majani hayo na kuyahifadhi katika vikapu, walivyovibeba mgongoni, mazao hayo hupelekwa katika viwanda, ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo kuwa na unyevunyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa kwa mpangilio wa mistari, ambapo mabomba marefu hulazwa kisha kuunganishwa na mabomba madogomadogo yanayopeleka maji katika miche ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yalipopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari. Ambapo mabomba marefu hulazwa kwenye mistari iyo na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu na nene limelazwa huku kukiwa na mabomba madogo madogo yaliyounganishwa, na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba ya maji hulazwa na kutobolewa matundu ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa na kudondoka kwa njia ya matone kama vile mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa njia ya matuta, ambapo mabomba marefu hulazwa katika mifereji midogo katikati ya matuta na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba ambapo mabomba marefu huchimbiwa chini kisha kutobolewa matundu madogo, na kuchomokezwa mabomba madogo ambayo yanaelekeza maji kwenye mizizi ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa njia ya mistari, kukiiwa na bomba refu la rangi jeupe lililolazwa huku mabomba madogomadogo yakiunganishwa, ambayo yametobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta kukiwa na mifereji iliyoachwa katikati ambapo maji hufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta kukiwa na mifereji inayoachwa kati ya matuta ambapo mabomba marefu hulazwa na kumwaga maji yanayofuata mkondo huo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti michache, sehemu kubwa ikiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, pia kukiwa na mfereji mwembamba unao safirisha maji taratibu kutoka upande wa juu kushuka upande wa chini.

Mazingira ya eneo lenye uwazi ukubwa likiwa na miti michache na vichaka kwa mbali. Kukiwa na wingu zito lililotanda angani kuashiria kuwa mvua inataka kunyesha.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama kukiwa na uwazi mkubwa ulio na nyasi fupi za rangi ya njano pamoja na wanyama ambao ni tembo wakiwa wanakula nyasi hizo.

Mazingira ya mto ulio na maji machafu yaliyotuama, kukiwa na tangi dogo ambalo lina chuma chenye kutu, na sehemu ikiwa ina vichaka pamoja na miti mirefu ya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya nyakati za jioni kukiwa na miti michache na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na safu za milima na mwanga hafifu wa jua wa rangi ya njano, ukipotelea kutokana na jua kuzama upande wa magharibi.

Mandhari iliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani na vichaka vidogo vidogo, kukiwa na barabara refuya vumbi ambayo hutumiwa na magari, na mlima mrefu ukionekana kwa mbali.

Mazingira yenye miamba mirefu, ambayo imesababishwa kutokana na mmomonyoko wa udongo uliosababishwa na maji au mafuriko kupita sehemu hiyo kwa kasi kubwa.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miti mirefu pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu pamoja na safu za milima mirefu zikionekana kwa mbali.

Mazingira yenye uwazi mkubwa, ulio na mti mmoja mrefu wenye matawi. Wakiwa twiga wawili wenye shingo refu wanakula majani hayo, huku nyasi zikiwa zimekauka za rangi ya njano, na safu za milima zikiwa kwa mbali.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na miamba iliyopandiana ,mwamba mkubwa ukiwa chini na mdogo ukiwa juu ,yakitengeneza umbo zuri pembeni kukizungukwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto wenye maji safi ambapo kuna ndege wenye miguu shingo na midomo mirefu wakitafuta vijidudu pamoja na samaki kwa ajili ya chakula, kwa mbali kukiwa na milima mirefu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama ambapo kuna pundamilia wenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa wanakula nyasi fupi za rangi ya kijani; pia kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyo na mto unaotiririsha maji taratibu kutoka pande za juu kuelekea upande wa chini, pembeni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu.

Mazingira mazuri na yakuvutia, yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi ulio na nyasi fupi za rangi ya kijani, na pembezoni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana vya rangi ya kijani pia.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye milima mirefu ambayo ina miti pamoja na vichaka vya rangi ya kijani, juu kukiwa na wingu zito lililotanda la rangi ya kijani katika kilele cha mlima huo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vilima virefu pamoja na mabonde vilivyochanganyika na miti, nyasi fupi pamoja na vichaka vyote vikiwa vya rangi ya kijani.

Mazingira yenye uwazi mkubwa ulio na miamba mingi kukiwa na nyasi chache zilizokauka za rangi ya njano pasipo kuwa na miti, kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mto unaotiririmsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi pamoja na barabara refu ya vumbi inayotumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira mazuri na ya kupendeza ya hali ya kitropiki, ambapo yana mto unaotiririsha maji taratibu kutoka sehemu za juu kwenda sehemu za chini pembezoni kukiwa na miti pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa ambao unatiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na vichaka vilivyo na miti mirefu na kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Mazingira mazuri yaliyo na miamba mirefu iliyopo pandembili, katikati kukiwa na bonde lililotokea kutokana na mmomonyoko wa udongo, uliosababishwa na maji yanayopita kwa kasi kukiwa na watalii wakitembea katika sehemu hiyo.

Mazingira yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi likiwa na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano, kukiwa na ukungu kwa mbali ambapo kuna majengo ambayo yanaonekana kwa shida.

Ufugaji wa mbuzi ambao wapo ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao, wakiwa wanakula nyasi kavu katika sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ambapo ndani yake kuna nyuki wanaotengeneza asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mabati kukiwa na vyombo maalum ambavyo vinatumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji vikiwa vimeninginizwa.

Kijana wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya kijani akiwa amebeba mfuko akiwapatia chakula kundi la bata wengi wa rangi nyeupe wakiwa nje ya mabanda yao.

Ufugaji wa bata wa rangi tofautitofauti wakiwa wanajitafutia chakula katika ardhi, huku wengine wakiwa wanaogelea katika kisima kilicho na maji masafi; wote wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Vijana wawili waliovaa makoti marefu ya rangi nyeupe, wakiwa ndani ya banda ambalo kuna kuku wengi ikiwa ni shughuli ya ufugaji wa kuku katika banda lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mabati, kukiwa na vyombo maalumu kwa ajili ya malisho ya chakula na maji.

Kijana wa kiume akiwa anakatakata tikiti maji na kuwapatia kundi la kuku wengi ambao wamekusanyika sehemu hiyo wanaofugwa kuku hao wakiwa wametaga mayai mengi yaliyokusanywa katika makundi makundi ambayo yanapelekwa kwa ajili ya kuuzwa au kuliwa

Mbegu za mazao zilizopandwa katika vikopo vidogo, ambavyo ndani yake vina udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua, katika miche midogo ya kijani na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja yaliyopo ndani ya eneo lillozibwa kwa kutumia vitambaa vyeupe.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kutumia plastiki ili zisiharibike kukiwa na jina la mbegu hiyo imeandikwa katika paketi, uzito ikionyesha ni gramu kumi.

Mbegu za mazao tofauti tofauti zikiwa zimehifadhiwa katika mifuko midogo vya plastiki ili visiharibike na kupangwa juu ya meza yenye safu mbili, mbegu izo zkkiwa ni za: nyanya, karoti na mboga za majani.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu na kukusanya mahali pamoja na kwa ajili ya kuuzwa kama maharage ya aina mbalimbali, mahindi, ulezi, karanga na kadhalika.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike na kupangwa juu ya meza katika safu mbili, mbegu hizo zikiwa ni za nyanya mboga za majani vitunguu na kadhalika.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, nyingine zikiwa katika mabakuli. Kila moja ikiwa imeandikwa jina la mbegu hiyo katika ukaratasi iliyohifadhiwa. Nyingine imeandikwa kwenye kadi iliyo kwenye bakuli.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya plastiki, ambayo yana undogo wenye rutuba na unyevu unyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika makopo madogo ya plastiki yakiwa na udongo wenye rutuba, pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua, katika miche midogo yenye rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ikiwa zimepandwa katika shamba kukiwa na mabomba yaliyolazwa ambayo yametobolewa matundu yanayorusha maji kwa nguvu kubwa na kudondoka chini kwa njia ya matone kama vile mvua, ambayo husababisha udongo kuwa na unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika vikopo vidogo vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani iliyopangwa katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza pamoja na jina la mbegu hizo zikiwa imeandikwa kwenye pakiti hiyo.

Mbegu za maua mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika na kupangiliwa katika rafu za chuma.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo yaliyo na udongo wenye unyevunyevu pamoja na rutuba, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika mimea midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika mabakuri na kupangwa juu ya meza kwa ajili ya kuuzwa, kila moja ikiwa na kadi yenye jina la mbegu hiyo pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za mazao ya maboga zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika kukiwa na jina la zao hilo kwenye paketi hiyo, pamoja na picha ya maboga mawili

Mbegu za mazao mbali mbali zikiwa zimehifadhiwa katika mabakuli yaliyopangwa juu ya meza ,kukiwa na kadi ambayo ina jina la mbegu hizo pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike. kukiwa na jina la mbegu hizo, pamoja na picha ya mazao pindi itakapokuwa katika pakiti hiyo.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika mashamba yenye udongo wenye rutuba na unyevu unyevu, uliosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, iliyopo katika mpangilio wa mistari mirefu.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa mashambani, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji, ili kusaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi ili kutokuharibika na kupangiliwa katika rafu za chuma kukiwa na picha ya mazao hayo katika paketi hizo pamoja na jina la mbegu, mfano ni kitunguu na mboga za majani.

Mbegu ya zao la kabechi ambazo zimehifadhiwa katika kifurushi kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hiyo pamoja na jina la mazao lililoandikwa katika kifurushi hicho.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika mifuko iliyotengenezwa kwa karatasi ngumu ili isiweze kuharibika. Mbegu hizo zikiwa na jina katika mfuko huo ambao ni maharage pamoja na mahindi.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa kukiwa na mabomba marefu yaliyo lazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, na kusabisha udongo kuwa na unyevu unyevu unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Madaktari wawili wa mifugo mmoja akiwa ameketi akivaa mavazi meupe akimkagua miguu ya mbwa mdogo, na mwingine akiwa amesimama aliyevaa mavazi ya bluu, akiwa amembeba mbwa huyo.

Mbwa wawili wakiwa wamelala ndani ya banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, likiwa na milango iliyotengenezwa kwa chuma na wavu , ndani ya banda hilo kuna vyombo maalumu, kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mabanda madogo ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na milango midogo na madirisha yaliyotengenezwa kwa wavu. Mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Kundi la wanyama wa porini ambao ni ng'ombe wenye uzito na umbo kubwa wakiwa na masikio makubwa na mikonge mirefu ambayo inawasaidia katika ulaji wa majani au kunywa maji.

Mazingira mazuri ya kuvutia ya mbuga za wanyama kukiwa na pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi akiwa anatembea, kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na rangi ya mabakabaka ya kahawia pamoja na meupe akiwa katika pori ambalo lina miti mirefu na vichaka vifupi vya rangi ya kijani.

Wanyama wa porini ambao ni mamba wakiwa wanatembea katika ardhi. Wanyama hao huishi kwenye maji wakiwa na ngozi ngumu na mkia mrefu, kucha za miguu yao pamoja na meno vikiwa ni vina ncha kali.

Mnyama wa porini ambae ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kamba, akizingirwa na miti mirefu pamoja na vichaka vidogo vya rangi ya kijani.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa, wakiwa ndani ya uzio ambapo wamezungukwa na watalii mbalimbali, wakiwa wanawatazama wakiwapiga picha kama kivutio.

Wanyama wa porini ambao ni nyoka wawili mmoja wa rangi nyeusi na mwingine wa rangi ya kijivu, wakiwa katika kona ya chumba ambacho kina nyasi zilizokauka za rangi ya njano.

Wanyama wa porini ambao ni viboko wanaopenda kuishi katika maji kwakuwa ngazi yao ni laini, hivyo huepuka kupigwa na mwanga wa jua kwa muda mrefu wanyama hao wanakula majani.